Hili ni soko ambapo watu huenda kununua mahitaji mbalimbali ya nyumbani, kama vile nyanya, karoti, viazi, vitunguu na kadhalika. Ambapo pia, tunaona mama akiuza bidhaa mbalimbali, huku wengine wakiwa tayari kununua.